Duka la nguo lililo mazingira safi, lenye nguo zimepangwa vizuri kwenye wavuvi pamoja na viwango vikubwa vya punguzo. Kuna mashati ya rangi mbalimbali yamepangwa, na pembeni kuna vitu vingine vya nguo na kibao kingine cha ofa. Hizi ni sia za duka la nguo ambapo wateja hupata huduma za kipekee na bidhaa za kipekee.

Sehemu ya duka la nguo ambapo kuna sanamu za kuvaa nguo yamevalishwa mavazi meupe na mtu mmoja amevaa kofia jeupe. Rafu za nyuma zimepangwa viatu, kofia na bidhaa nyingine za mitindo. Hii ni sehemu ambayo watu hununua nguo na vifaa vya urembo.

Sehemu ya mavazi ya wanaume yaliyoandaliwa vizuri kwenye wavuvi wa nguo. Kila aina ya shati, suruali, na koti vikiwekwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari ni safi yenye mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutembea kati. Jambo linalorahisisha wateja kuchagua na kujaribu mavazi mbalimbali kwenye sehemu maalum za duka la nguo.

Duka la nguo la kisasa lenye mpangilio mzuri wa bidhaa. Kuna nguo, viatu, na kofia zilizopangwa vizuri kwenye rafu na meza tofauti. Mandhari ni safi na yenye mwangaza wa kutosha na sakafu ya mbao inafanya sehemu iwe ya kuvutia na ya kirafiki kwa wateja.

Duka la nguo lenye manekeni waliovalishwa nguo nzuri na za rangi tofauti. Manekeni hao wanasimama karibu na dirisha kubwa la duka ambapo wateja wa nje wanaweza kuona mitindo ya nguo kabla ya kuingia dukani. Duka hili la nguo ni mahali ambapo huchagua na kununua mavazi ya kisasa hasa kwa wale wanaopenda mitindo na ubunifu.

Duka la kisasa lenye nguo na viatu vya bei ghali, vikiwa kwenye rafu na meza, na sehemu safi. Maduka hayo hupatikana sehemu mbalimbali yakiuza nguo na viatu, vya mitindo mipya, na chapa mbalimbali. Kuna zaidi ya maduka, elfu moja nchini, mengi yakitoa huduma za urafiki, ushauri wa mavazi, na mengine hufikisha hadi kwa wateja.

Sehemu ya duka la kuuza bidhaa za mitindo kama mikoba, miwani, mikufu, pete na viatu . Boutique hii hutoa bidhaa za kipekee na za kisasa kama vile mapambo, mikoba, viatu na zawadi ndogo ambazo mara nyingi hupatikana kwa urahisi kwenye maduka mijini au vituo vya wanunuzi.

Duka la nguo lenye wavuvi wa nguo wana mashati, moja ikiwa na nembo ya pink floyd the wall . Mikono miwili inaoneshwa ikishikilia shati ili kuliangalia vizuri. Mazingira ni safi na ya kisasa na kuna nguo nyingi tofauti zilizopangwa kwa mpangilio.

Duka la nguo lenye wavuvi wa nguo na mashati, mikono miwili inaonyeshwa ikishikilia shati ili, kuliangalia vizuri. Mazingira ni safi na ya kisasa na kuna nguo nyingi tofauti zilizopangwa kwa mpangilio.

Marobota ya manekeni au madoli ya maonyesho yakiwa yamevalishwa nguo mbalimbali za kisasa na zenye rangi tofauti. Zimepangwa nje ya duka linalouza nguo ndani ya jengo la biashara. Zikiwa zinavutia wateja waingie na kununua mavazi mapya. Huu ni mfano mzuri wa Duka la nguo ambapo watu huchagua au kununua mavazi ya mitindo tofauti kwa ajili ya sherehe.

Duka maalumu la kuuza nguo na mavazi mapya linalojulikana kama botiki. Botiki ni maduka yanayopatikana mijini yakitwaa nguo , viatu, na mavazi ya kisasa na ya ubunifu wa pekee. Wateja wa botiki hupenda bidhaa bora za kipekee na huduma rafiki, ambayo si rahisi kupata kwenye masoko ya kawaida.

Duka la nguo lilipangwa kisasa, nguo zikiwa kwenye mabeseni na meza katikati, sakafu ni safi na kuna mwangaza mwingi, mazingira ni mazuri kwa wateja kuchagua mavazi kwa urahisi na kununua.

Duka dogo la nguo ambalo limepangwa vizuri na samani za kisasa kama sofa nyeusi na meza, kuna rafu zilizojaa viatu ,mikoba, nguo mbali mbali na majokofu ya kioo yaliyo na saa na bidhaa ndogo ndogo. Mandhari yake ni safi na ya kuvutia ikiashiria huduma ya ubora na mitindo ya kisasa.

Kadogo la mavasi ya kisasa, nguo zimepangwa vizuri kwenye mapega na rafu likiwa na sehemu za watoto wakike na wakiume, duka hili ndogo la nguo linaitwa panda la mavasi na ulenga kuuza mavasi ya kisasa na ya kipekee kwa wateja, mara nyingi kwa huduma ya karibu na ya kibinafsi.

Duka dogo la kuuza nguo, ndani kuna nguo nyingi za aina mbalimbali kama mashati, suruali na nguo nyingine zimepangwa kwenye wima na mabega. Duka limepangwa vizuri na lina nafasi ya kutosha kwa wateja kuchagua mavazi wanayoyapenda.

Duka la kisasa lenye nguo za watoto na watu wazima zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vyuma maalum na manyaka, mazingira ni safi na yenye mwangaza. Maduka haya hutoa mavazi ya kipekee na ya kisasa, mara nyingi kwa bei ya juu kidogo ukilinganisha na soko la kawaida.

Duka la nguo na mitindo, hapa, unaweza kupata mavazi, ya kisasa kwa wanawake, nguo rasmi, na za kawaida. Duka la nguo kama hili, hupatikana kwenye maduka makubwa, na huwa na aina nyingi za mavazi ya ubora na ya kipekee.

Duka la kisasa la kuuzia nguo, ambazo zimepangwa wima na zimeandikwa bei, na pia duka hili lina mataa mengi ambayo yanamuwezesha mnunuzi kuona vizuri nguo zile ambazo anazozinunua.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuza nguo ikiwa na viatu na nguo za wanaume zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. inaonekana kupitia mandhari nadhifu mpangilio wa kipekee na mwanga nadhifuu unaopanga bidhaa zilizopo na kufanya mteja avutiwe na bidhaa na mazingira.

Duka la urembo na nguo ambalo watu huuza na kununua vitu kama miwani, hereni na mapambo mengine ya urembo duka hili hua na bidhaa za kisasa na mara nyingi hupangwa vizuri ili kuvutia wateja.

Duka la nguo au urembo ambalo ni duka maalum linalo uza mavazi, mikoba, vito za kisasa na za kipekee. Duka hilo huwa na bidhaa za kipekee na mara nyingi zinawalenga wateja wanaopenda mitindo na ubunifu.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo ambapo kuna nguo na vitu vingine kama vinyago vikiwa kwenye rafu. Ni duka linalouza viatu na bidhaa za mitindo kwa wateja wanaotaka vitu vya kipekee na vya kisasa mara nyingi huwa na bidhaa za kipekee ambazo hupatikana kwa idadi ndogo na zina mvuto wa kipekee.

Duka la nguo ambalo linauza nguo mpya na zile zimetumiwa kwa bei nafuu. Duka hili huwa na nguo mbalimbali kama mashati, suruali na nguo za watoto na mara nyingi huwa na bei zilizo wekwa wazi kama vile mia moja, mia tano na bei zingine.

Soko la vitu vya sanaa na urembo kama vile mikufu, vikapu, vinyago na nguo za kitamaduni. Vitu hivi mara nyingi hupatikana kwenye masoko ya watalii hapa nchini na hutengenzwa kwa mikono.

Duka la nguo ambalo ni duka maalum la kuuza nguo kama mashati, suti, nguo za watoto na nguo za wazee zilizopangwa vizuri mara nyingi zikiwa zimefungwa kwenye mifuko safi na kuandaliwa kwa wateja kuchagua kwa urahisi.

Duka la nguo na urembo duka maalum linalouza mavazi ya kisasa, viatu na vifaa vya urembo kwa wateja wanaopenda mitindo na ubora. Duka hilo huuza mavazi ya kimataifa kwa wanaume na wanawake.

Duka la urembo na nguo na linalo uza suti, hasa kwa mfano tulionao. Maduka kama haya, huwa na nguo zilizopangwa vizuri, mara nyingi zikiwa zimefungwa kwenye mifuko safi na kuandaliwa kwa wateja kuchagua kwa urahisi.

Duka la nguo ambalo ni maalum la kuuza nguo hasa mashati, suti, viatu na nguo zingine ambazo huwa zimepangwa vizuri mara nyingi zikiwa zimefungwa kwenye mifuko safi na kuandaliwa kwa wateja kuchagua kwa urahisi.

Duka la nguo na la urembo, linalouza nguo mpya na zilizotumika kwa bei nafuu. Duka hili huwa na nguo mbalimbali kama mashati, suruali na nguo za watoto na mara mingi zina bei zilizowekwa wazi kama vile mia moja.

Duka la nguo maalum linalouza nguo na bidhaa za mitindo kama vile chupi na sidiria. Duka hili huwa na bidhaa za kipekee na za kisasa mara nyingi kwa wanawake, watoto, wanaume na kila mtu.

Duka la urembo na la nguo ni duka linalouza nguo mpya na zilizotumika. Duka hilo huwa na nguo mbalimbali kama mashati, suruali na nguo za watoto. Mara nyingi hukua na bidhaa za kipekee na bei zilizowekwa wazi.

Duka la nguo na urembo ambapo bidhaa kama vile mikufu, hereni, bangili na pochi ndogo zimepangwa kwenye rafu. Duka hili dogo linauza vitu vya mitindo mara nyingi vikiwa vya kipekee au vya kisasa.

Duka maalumu la nguo na urembo linalojiusisha na kuuza haswa mashati na suti, huwa na nguo zilizopangwa vizuri, mara nyingi zikiwa zimefungwa kwenye mifuko safi, na kuandaliwa kwa wateja kuchagua kwa urahisi.

Gari aina ya matatu likiwa limeegeshwa karibu na jengo la kisasa lenye paa kubwa. Inayoonyesha mazingira kama haya yanafanana na vituo vya kuuza magari ambapo magari hutazamwa na wateja kabla kununua. Soko la magari mapya na yaliyotumika yakionyeshwa ili wateja wachague na kununua.

Uwanja mkubwa wa kisasa wa magari mengine unaofanana na soko la magari, ambalo gari kadhaa zimepangwa mbele ya jengo refu lenye vioo vingi. Soko la magari ni soko ambapo wauzaji na wanunuzu hukutana kuchuuza magari ya aina mbalimbali yaliyotumika na mapya kwa bei ya soko na kufanya mazungumzo ya papo kwa hapo.

Gari la rangi nyeupe likiwa katika eneo la biashara za magari mfano waya yanayopatikana kwenye minada au masoko ya magari maarufu hapa nchini. Katika mnada huu, magari yanapatikana aina nyingi, mpya na yaliyotumika, bei zikianzia kama laki mbili hadi milioni saba kwa mfano, na hulingana na mwaka na hali ya gari.

Matatu ikiwa safi na imepangwa vizuri, mfano wa gari linaloweza kupatikana kwenye soko la magari, ambapo unaweza kununua au kuuza magari kama matatu, magari ya kubeba mizigo au magari madogo moja kwa moja na mmiliki. Ada ya kuuza huwa nafuu ukilinganisha na kununua kupitia madalani.

Sehemu ya ndani ya gari ikiwa na usukani safi, mifano inayoonekana mara nyingi kwenye minada ya magari au maziko ya magari. Ni soko maalum la magari yaliyotumika na mapya ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana moja kwa moja kuchuuza magari yao.

Gari lililowekwa kwenye eneo la biashara za magari, ambalo linafanana sana na yanayouzwa kwenye mnada wa magari maarufu hapa nchini. Huko unaweza kupata magari mapya na yaliyotumika kwa bei tofauti. Kubadilishana magari, au kutumia njia za malipo mbalimbali, na unaweza kujadiliana na muuzaji moja kwa moja hadi umalize mpango wako.

Gari jeupe la abiria aina ya matatu limesimama sehemu ya wazi pembeni ya barabara. Gari hii linaweza kuwa mfano wa moja ya magari yanayouzwa katika soko la magari ambapo magari huonekana yakiwa yamepangwa tayari kwa wateja; kuchagua na kununua. Maeneo kama hayo hutoa nafasi nzuri kwa wanunuzi kukagua magari mbalimbali, kujadiliana bei na kuchagua linalofaa.

Mawili yameegeshwa kenye uwanja wa nyasi huku watu wachache wakiwa karibu na magari hayo. Mazingira haya yanafanana na yale ya masoko ya magari ambapo magari huletwa sehemu moja ili yachunguzwe na wateja wanaotaka kununua au kuuza.

Gari dogo la zamani linaloweza kupatikana kwenye soko kubwa ya magari, ambapo magari mpya na yaliyotumika huuzwa moja kwa moja na wamiliki hao umawakala na ni maarufu sana nchini kwa ofa zake. unaweza kuona magari ya aina mbalimbali kutoka bei za chini kabisa hadi za juu na kufanya mazungumzo ya bei hapo hapo.

Mtu akikagua magari kwenye jumba la kuuza magari, jambo linaloendelea moja kwa moja na soko la magari. Soko la magari ni maeneo unayoweza kupata magari mapya na yaliyotumika kwa bei tofauti. Huwezesha kuona magari, kuuliza maswali, kujadiliana bei na hata kupewa ushauri wa pesa au kifundi kabla ya kufanya maamuzi.

Sehemu ambayo magari yamepangwa yakiwa yameegeshwa ardhini mfano wa eneo la mnada wa magari ambapo magari yaliyotumika au mapya huuzwa moja kwa moja kwa wanunuzi. Wauzaji na wanunuzi hukutana uso kwa uso na kujadiliana bei.

Magari mengi yamepakiwa kwenye uwanja wa wazi na watu wachache wakizunguka. Ni mfano wa soko maalum wa gari ambapo watu binafsi na wafanya biashara huonyesha kuuza magari mapya na yaliyotumika moja kwa moja kwa wanunuzi siku zote na wanunuzi wanaweza kuona aina tofauti ya magari, kulinganisha bei na kufanya majaribiano kabla ya kununua.

Soko la magari ni eneo ambalo magari mapya na yaliyotumika huuzwa, mara nyingi katika maegesho makubwa au sehemu za wazi. Inaonyesha gari la kifahari mfano wa magari maalum yanayopatikana kwenye maonyesho ya soko la magari.

Soko maalum la magari ambapo watu huuza na kununua magari moja kwa moja. Wauzaji hulipia nafasi ili waweke magari yao sokoni kwa wakati fulani. Wanunuzi huingia bure kutazama magari, kuuliza bei na kujaribu magari kabla ya kuamua kununua. Magari mbalimbali hupatikana mapya, yaliyotumika au yaliyoingizwa kutoka nje.

Magari yakiwa yamepangwa nje kwenye eneo la wazi juu ya nyasi na chini ya mti. Mfano mzuri wa soko la magari. Ni sehemu ambapo watu huja kuuza na kununua magari ya aina mbalimbali mara nyingi kwenye maeneo ya wazi kama viwanja na magari huandaliwa ili wateja waweze kuyagua kwa urahisi.

Magari yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wenye majani na miti. Kuna watu wachache karibu na vyombo hivyo vya usafiri, wengine wakitembea na wengine wakiwa karibu na magari. Mfano wa mandhari ya sehemu ya wazi ambapo magari hutazsmwa, hukaguliwa na wateja na mazungumzo ya biashara hufanyika moja kwa moja kati ya muuzaji na mnunuzi.

Soko la magari ni soko maalum au eneo ambapo magari kama hii huuzwa na kununuliwa. Wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua gari wanayotaka na mara nyingi hutoa nafasi nzuri ya kulinganisha magari tofauti kwa urahisi.

Gari la bajaji lililopangwa kwenye uwanja wa wazi ambalo ni soko maalum ambapo wauzaji huleta magari hayo yote ya zamani na mapya na wanunuzi huja kukagua kuuliza bei na kufanya mazungumzo na wenye magari moja kwa moja. Biashara hufanyika papo hapo ukikubali be mnandi kisha na makubaliano, malipo yanaweza kufanyika kwa pesa taslimu au benki na unapata hati ya gari.

Soko la magari ambapo waatu huleta vyombo vya usafiri ili kuuza au kununua. Watu wengi hukusanyika hapa kutafuta chombo cha usafiri kinachowafaa kwa bei wanayoweza kumudu.

Magari ya aina tofauti yakiwa yamepangwa vizuri kwenye gari moja kubwa. Inaonyesha mandhari ya soko la magari ambapo watu huja kuuza na kununua magari kwa bei ya maelewano.

Gari aina ya matatu limeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho usiku, mbele ya jengo lenye taa nyingi. Hii ni mfano ya sehemu za kuuza magari ambapo magari huonyeshwa kwa wateja. Wateja wanaweza kuchagua, kulinganisha bei na kununua gari wanalopenda.

Soko la magari ni soko maalum ambalo au eneo ambapo magari kama haya huuzwa na kununuliwa. Wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua gari wanayotaka. Mara nyingi, unaweza kupata bei nafuu kuliko kwingine.

Soko la magari ni soko maalum au eneo ambapo magari kama haya huuzwa na kununuliwa. Wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua gari wanayotaka. Na mara nyingi, unaweza kupata bei nafuu kuliko pahali pengine.

Magari mapya yanasafirishwa kwenye trela kubwa barabarani, jambo linaloashiria biashara ya magari kwenye mabanda ya magari. Hapo ni maeneo maalum ambapo magari yanauzwa na kununuliwa hasaa magari yaliyotumika na mapya kwa bei tofauti kulingana na hali na aina ya gari.

Magari ya rangi tofauti yakiwa yameegeshwa kwa mistari kwenye eneo kubwa la wazi. Baadhi yana karatasi kwenye vioo za mbele yenye maelezo muhimu. Hii ni mandhari ya kawaida kwenye soko la wazi la magari ambapo wateja hupita kutazama na kuchagua magari yanayowavutia.

Mkono mmoja unaonekana ukimkabidhi mkono mwingine funguo ya gari. Ambayo ni mfano wa muamala wa kununua au kuuza gari. Inamaanisha kuwa mmoja alitembelea soko la wazi ambapo alipata gari lililomridhisha na akaamua kulinunua.

Gari jeupe ndogo limeegeshwa barabarani. Gari kama hii huletwa kwenye soko la magari lililo wazi kutafuta wanunuzi. Wauzaji huweka magari yao uwanjani. Wanunuzi hutembea wakikagua, kuuuliza bei, kujadiliana na kununua papo hapo. Karatasi huandikwa bei kwenye dirisha la kila gari na biashara hufanyika kwa pesa taslimu, simu au benki.

Magari mbalimbali yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi watu wachache wakiwa karibu na magari hayo. Ni mfano wa soko la magari ambapo wateja huja kutazama magari, kuzungumza na wauzaji na kufanya maamuzi ya kununua. Haya ndiyo mazingira ya kawaida kwenye mnada wa magari.

Gari la kibinafsi ambalo lipo kwenye soko la magari mahali ambapo magari yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja. Hapa wauzaji uleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua wanayo yapenda. Kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua.

Gari la kibinafsi ambalo liko kwa barabara. Kando ya ni miti. Soko ya magari ni mahali ambapo wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua wanayoyapenda, kisha kufanya mazingumzo ya bei na kununua. Ni kama soko la magari linalowezesha watu kupata magari kwa urahisi na bei nafuu.

Magari ya kibinafsi yaliyopangwa vizuri kwa soko la magari. Mahali ambapo magari yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja. Hapa wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua wanayoyapenda, kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua.

Gari aina ya matatu au basi iliyo kwenye soko ya magari mahali ambapo magari yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja. Hapa wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua wanayoyapenda, kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua. Ni kama soko la magari linalowawezesha watu kupata magari kwa urahisi na bei nafuu.

Lori aina ya gari limebeba gari la kibinafsi na itakua linapelekwa katika soko maalum ya magari ambapo hutunzwa na kuuzwa. Mara nyingi ni magari yaliyo tumika.

Gari la kibinafsi lipo kwenye soko la magari, mahali ambapo magari yanauzwa na kununuliwa. Wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua anayo yapenda, kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua. Ni kama soko la magari linalowezesha watu kupata magari kwa urahisi na bei nafuu.

Magari ya kibinafsi yaliyopangwa vizuri kwenye soko la magari, mahali ambapo yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja. Apa wauzaji huleta magari yao wateja wanaangalia na kuchagua wanayoyapenda kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua.

Gari la rangi ya njano na nyeusi ambalo linaweza kuwa mfano wa gari linalouzwa kwenye soko la magari ambapo soko hilo maalum magari utunzwa na kuuzwa. Watu wanaweza kuwa na magari mengi tofauti na kuchagua wanayoyapenda.

Magari yapo kwenye soko ya magari ambapo yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja. Hapa, wauzaji huleta magari yao wateja wanaangalia na kuchagua wanayoyapenda. Kisha, kufanya mazungumzo ya bei na kununua.

Magari mengi aina ya mabasi yamepangwa kwa minajili ya kutegenezwa au kukusanywa. Ni soko ambapo magari yaliyotumika au mapya huuzwa moja kwa moja kwa wateja. Mara nyingi yakiwa tayari yamesajiliwa na yako tayari kwa matumizi.

Gari la kibinafsi ambalo liko kwa soko ya magari mahali ambapo yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja wauzaji huleta magari yao wateja wanaangalia na kuchagua anayoyapenda kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua.

Soko la magari ni mahali ambapo magari yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja. Hapa wauzaji huleta magari yao wateja wanaangalia na kuchagua wanayoyapenda. Kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua. Huwezesha watu kupata gari kwa urahisi kwa bei nafuu

Gari la kibinafsi la kuuzwa. Soko la magari, mahali ambapo magari yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja. Hapa wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua wanayoyapenda, kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua.

Soko la magari, mahali ambapo magari yanauzwa na kununuliwa kwa pamoja. Hapa wauzaji huleta magari yao, wateja wanaangalia na kuchagua wanayopenda, kisha kufanya mazungumzo ya bei na kununua. Ni kama soko la magari linalowezesha watu kupata magari kwa urahisi na bei nafuu.

Makasha mengi ya mbao yamepangwa ndani ya ghala, kila kasha limejaa ndizi zilizovunwa zikiwa tayari kuuzwa au kusambazwa sokoni. Hii ni mfano wa soko la mazao ambapo wakulima au wafanya biashara huleta bidhaa nyingi ili zipate wanunuzi kwa urahisi. Masoko ya aina hii yanawasaidia wakulima kupata soko la uhakika na wateja kupata mboga na matunda safi kwa wingi.

Soko la wazi lenye wachuuzi wengi wa bidhaa za sanaa, nguo, mapambo na urembo. Hapa wanapata bidhaa za kipekee ziliotengenezwa kwa mikono na wasanii wanchi. Masoko haya uwasaidia watu kupata kipato kuhifadhi tamaduni na kutoa bidhaa za bei nafuu. Hapa si mahali pa kununua tu, bali pia nafasi ya kujionea na kuonja kazi za sanaa na utamaduni wa nchi.

Soko la wazi pembeni mwa barabara, ambapo wauzaji wamepanga nguo na bidhaa zao chini ya miavuli, huku wateja wakipita na wengine wakiendesha shughuli zao. Masoko kama haya yanapatikana karibu kila jiji na mitaa nchini na hutoa mboga, nguo, viatu, matunda na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku.

Lango kuu la soko jipya ambalo ni mojawapo ya masoko maarufu na kongwe nchini. Masoko kama hayo hupatikana sehemu nyingi nchini. Hutoa mboga, matunda, nyama, nguo na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku na ni muhimu kwa uchumi wa ndani na ajira. Masoko huongeza urafiki, kufanya biashara iwe rahisi na ni sehemu kuu ya utamaduni wa mijini na vijijini nchini.

Bidhaa za sanaa kama mikoba, vinyago na ndara, ambayo ni mfano wa masoko ya bidhaa za mikono. Masoko haya huwa ya aina tofauti. Masoko ya vyakula na matunda, masoko maalum kama ya samaki au nyama, na masoko ya Sanaa. Kila moja likitimiza mahitaji maalum ya wateja na wachuuzi.

Marobokta ya nguo zilizopakiwa tayari maarufu kama mitumba ambazo huuzwa kwenye masoko mengi nchini, masoko haya ya wazi huwa na marobokta ya nguo, viatu na bidhaa kutoka nchi za inje na bei huwa nafuu sana. Mitumba imewapa watu wengi ajira na ni chanzo kikuu cha mavazi kwa familia nyingi mijini na vijijini.

Soko kubwa la kisasa lenye paa la bati na vizuizi vya chuma. Wanabiashara wakiwa wamepanga bidhaa zao ndani. Masoko kama haya nchini kupatikana eneo mbalimbali na huuza vyakula, nguo ,vifaa vya nyumbani na kazi za mikono.

Ndizi mbichi na zilizoiva zikiwa sokoni nchini, soko kama hili hua na bidhaa nyingi za shambani kama matunda na mboga safi zinazotolewa moja kwa moja kutoka mashambani, bei hua nafuu.

Soko la ndani lenye bidhaa nyingi kama ;vyakula, maua, nguo na kazi za mikono. Watu wakiwa wanauza na kununua bidhaa, masoko ni sehemu muhimu kwa biashara na uchumi yakileta watu pamoja kubadilishana bidhaa na huduma.

Soko la wazi jijini. Bidhaa kama matunda na mboga zikiwa zimepangwa kwenye vibanda, kando ya barabara. Masoko kama haya nchini huwa na bei nafuu, bidhaa bichi na fursa ya kununua moja kwa moja kutoka kwa wakulima.

Soko la sanaa na utamaduni likiwa na vinyago, na kazi za mikono za kiafrika. Vinyago hivi, vimetengenezwa kwa mbao na vifaa vingine vya asili. Hutumika kama mapambo, zawadi, au kwa shughuli za kitamaduni, na kidini.

Soko la jadi lenye malighafi za asili kama mashada ya matangopori ambazo hutumika kwa kazi za nyumbani na biashara. Masomo kama haya nchini hutoa nafasi ya kuuza na kununua bidhaa za kienyeji, chakula na vifaa vya matumizi ya kila siku.

Duka la bidhaa za kazi za mikono kama shanga, vinyago, mikufu na zawadi ambazo hupatikana sana kwenye masoko ya sanaa na utamaduni. Masoko hutoa nafasi kwa wakulima na wasanii kuuza bidhaa zao moja kwa moja kwa wateja kukuza uchumi wa jamii na utamaduni.

Soko la mboga na matunda, kuna pilipili hoho za kijani zimepangwa kwenye vikapu vya plastiki, tango, viazi, nyanya, vitunguu na mboga nyingine zimepangwa vizuri kwenye meza na masanduku. Mazao haya yanauzwa sokoni ili watu wapate chakula safi na cha bei nafuu.

Wauzaji na wanunuzi wako kwenye soko la wazi ambapo wananunua na kununua bidhaa kama vile vito, mikoba na nguo. Masoko kama haya ni sehemu muhimu kwa biashara ndogondogo na utamaduni wa nchi. Hapa inaweza kupata vitu vya kipekee na vya kienyeji kwa bei nafuu.

Soko la matunda na mboga. Sokoni watu huuza na kununua vyakula mbalimbali kama ndizi, nyanya , viazi na matunda mengine. Hapa ndipo watu wengi huenda kupata bidhaa safi na bei nafuu kwa matumizi ya nyumbani.

Soko la wazi ambapo watu wanauza na kununua bidhaa kama vito mikoba na nguo. Masoko kama haya ni sehemu muhimu kwa biashara ndogo ndogo, na utamaduni wa nchi. Hapa unawezapata vitu vya kipekee na za kienyeji kwa bei nafuu.

Kuna mboga aina mbali mbali kuonyesha kuwa hili ni soko la matunda na mboga ambapo watu huuza na kununua vyakula mbali mbali kama ndizi, nyanya, viazi na matunda mengine. Hapa ndipo watu wengi huenda kupata bidhaa safi na bei nafuu kwa matumizi ya nyumbani.

Soko la kienyeji lenye matunda na mboga kama sukumawiki, nyanya na maparachichi. Masoko kama haya ni sehemu muhimu kwa jamii nchini kupata bidhaa mbichi na bei nafuu moja kwa moja kutoka kwa wakulima. Hapa wateja na wauzaji huonana uso kwa uso na kufanya biashara ya kila siku.

Soko la matunda na mboga. Sokoni watu huuza na kununua vyakula mbali mbali kama ndizi, nyanya, viazi na matunda mengine. Hapa ndipo watu wengi huenda kupata bidhaa safi na bei nafuu kwa matumizi ya nyumbani.

Soko la maua, ambapo watu huuza maua aina mbalimbali, kama waridi, maua meupe, mekundu na ya rangi tofauti. Masoko kama haya ni sehemu muhimu kwa wakulima na wafanyabiashara kuuza bidhaa zao moja kwa moja kwa wateja.

Soko la wazi ambapo watu wanauza na kununua bidhaa kama vile vito, mikoba na nguo. Masoko kama haya ni sehemu muhimu kwa biashara ndogo na za utamaduni wa nchi. Hapa unaweza kupata vitu vya kipekee na vya kienyeji kwa bei nafuu.

Samaki wa aina mbalimbali waliokaangwa sokoni. Samaki ni wa manufaa kwa mwili wa mwanadamu, kwa kuwa wana protini zinazosaidia na kukinga maradhi mwilini.

Wahudumu na wateja wapo kwenye soko la matunda na mboga ambapo wanauza na kununua vyakula mbalimbali kama ndizi, nyanya, viazi na matunda mengine. Hapa ndipo watu wengi huenda kupata bidhaa safi na bei nafuu kwa matumizi ya nyumbani.

Soko ambapo watu huuza na kununua bidhaa kama vile viatu vya ngozi, vilivyopambwa. Soko ni sehemu muhimu kwa biashara na uchumi. Watu hukutana hapo kubadilishana bidhaa na huduma zao.

Soko linalohusiana na viungo mbalimbali kama pilipili, manjano na mdalasini. Masoko kama haya ni sehemu muhimu kwa jamii. Watu hununua na kuuza bidhaa za chakula na viungo vya kupikia.

Mhudumu wa kike na wa kiume wanatayarisha maua aina wa aina kwenye soko la maua ambapo maua huuzwa aina mbalimbali kama waridi, maua meupe, mekundu na ya rangi tofauti. Masoko kama haya ni sehemu muhimu kwa wakulima na wafanyabiashara kuuza bidhaa zao moja kwa moja kwa wateja.

Meza za soko la ndani. Sehemu zimefunikwa na magunia labda bidhaa zimeondolewa au ni muda wa kufunga soko. Masoko kama haya nchini ni sehemu kuu za biashara ya mazao, mboga, matunda na bidhaa zingine za kila siku.

Soko la mboga na matunda ambalo watu huuza na kununua vyakula mbalimbali kama ndizi, nyanya, viazi na matunda mengine. Hapa ndipo watu wengi huenda kupata bidhaa safi na bei nafuu kwa matumizi ya nyumbani.

Kuna ndizi, machungwa na matunda mengine kwenye soko hili ambalo lina matunda na mboga. Huuza na kununua vyakula mbalimbali kama ndizi, nyanya, viazi na matunda mengine. Hapa ndipo watu wengi huenda kupata bidhaa safi na bei nafuu kwa matumizi ya nyumbani.

Ni duka la soko la nguo ambapo nguo na bidhaa za mitindo zimepangwa vizuri kwenye rafu. Mfano wa soko la kisasa ambapo wateja huja kuchagua na kununua mavazi ya aina mbalimbali. Masoko kama haya hutoa nafasi kwa wafanya biashara kuuza bidhaa zao na wateja kupata bidhaa za kipekee.

Soko la matunda na mboga, ambalo watu wanauza na kununua vyakula mbali mbali, kama ndizi, nyanya, viazi, na matunda mengine. Hapa ndipo watu wengi huenda kupata bidhaa safi na bei nafuu, kwa matumiza ya nyumbani.

Soko la bidhaa za sanaa na vinyago ambapo watu huuza na kununua vitu kama vinyago urembo na picha za kuchora. Masoko kama haya ni muhimu kwa biashara ndogo na kukuza utamaduni wa nchi.

Soko la matunda na mboga ambalo linauza na kununua vyakula mbalimbali kama ndizi, nyanya, viazi, nanasi na matunda mengine. Hapa ndipo watu wengi huenda kupata bidhaa safi na bei nafuu kwa matumizi ya nyumbani.

Jengo la makazi ya kisasa mfano wa nyumba zinazopatikana maeneo ya mjini. Huduma za mali isiyohamishika nchini ni kama kuuza na kupangisha nyumba, kusimama majengo, kupanga mikataba na kutoa ushauri kuhusu uwekezaji. Kampuni nyingi husaidia wapangaji na wanunuzi kupata nyumba, biashara au mashamba. Pia hutoa msaada wa sheria na mikopo.

Taa ya kifahari yenye nyumba za kisasa zilizozungushiwa uzio na lango, mazingira safi na barabara iliyotengenezwa vizuri. Ni mfano wa huduma za ardhi na nyumba. Mitindo kama hii hujulikana kwa usalama, utulivu na huduma bora kama bustani, usafi na ulinzi vilivyopewa vipao mbele.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili iliozungukwa na bustani kubwa ya kijani, miti mimgi na kivuli kuna kibanda cha kivuli upande wa kulia chenye meza na viti na pia benji mbele ya nyumba kwa ajili ya kupumzika. Mazingira haya ni mazuri kwa makazi ya familia au kwa waliosaka utulivu na faragha. Mfano mzuri wa huduma ya mali siyohamisika ambapo makala husaidia kununua au kuuza na kupangisha nyumba kama hii.

Jengo refu la ghorofa nyingi lililojengwa kwa mawe na kupakwa rangi nyekundu pembeni. Lina madirisha mengi na limo eneo la mjini lenye majengo na magari machache karibu. Hii ni mfano wa majengo yanayohusiana na kampuni za huduma za ardhi na mali kama upangishaji, uuzaji au usimamizi wa nyumba za kupangisha mijini.

Jengo la ghorofa mbili lililo na vioo vya buluu na maduka chini, mojawapo ikiwa na kibao cha kuuza au kupanga. Hili ni mfano wa huduma za mali isiyohamishika ambapo mawakala au wamiliki wa majengo wanasaidia watu kupata sehemu za kupanga au kununua kwa ajili ya biashara au makaazi.

Kilio cha ndani cha jengo la gorofa chenye paa la kioo zinazoruhusu mwanga mwingi kuingia. Kuna milango na madirisha kwenye kila upande wa jengo, na vyuma vya ulinzi kwenye madirisha muoenekano huo ni wa majengo ya makazi yanayo pangishwa au kuuzwa ambayo ni sehemu ya huduma za upangaji kama kukodisha, kuuza au kusimamia mali.

Majengo ya ghorofa nyuma ya ua wa mawe ambayo hutumiwa kwa makazi ya watu, wanafunzi au familia au biashara. Huduma ya ardhi na majengo, huduma muhimu ni kukodisha na kuuza nyumba na viwanja, kutoa ushauri wa uwekezaji kwenye majengo na ardhi, kutathmini thamani ya nyumba, kusimamia mali na kufanya ujenzi wa nyumba pia.

Nyumba ya kisasa iliyozungushiwa ukuta wa mawe. Mfano mzuri wa maendeleo ya sekta ya ardhi manyumba nchini. Zinahusisha kununua, kuuza, kupanga, usimamizi wa mali na ushauri kwa wateja kuhusu dhamani ya nyumba, mikopo na maswala ya kisheria.

Huduma ya mali isiyohamishika huhusisha mambo kama kusimamia nyumba, kusanya kodi, kutafuta wapangaji, kutunza mali, kusaidia watu kununua au kuuza nyumba na majengo , kushauri kuhusu uwekezaji wa mali na maendeleo ya maeneo mapya.

Bango linaloonyesha nyumba za ghorofa zinazojengwa na zinazolengwa kuuzwa au kupangishwa. Huduma za mali isiyohamishika ni pamoja na uuzaji na upangishaji wa nyumba, viwanja, na majengo ya biashara kupitia mawakala maalum.

Nyumba ya kisasa yenye paa la bati na madirisha makubwa ya vioo. Eneo lote limezungushwa ukuta wa mawe na sehemu ya mbele imejazwa kokoto kwa ajili ya magari kuegeshwa. Mandhari ni safi na nafasi ni kubwa. Inafaa kwa familia.

Jengo refu la kisasa lenye gorofa nyingi, lina vyumba vingi, linaonekana liko mjini na limejengwa vizuri. Jengo kama hili linaweza kutumika kwa makazi, ofisi, au biashara. Huduma za upangaji ni kusimamia na kuuza, kupangisha nyumba au ofisi ndani ya jengo.

Jumba la kifahari lenye bustani ambalo ni mfano wa huduma za upangaji. Huduma hizi zinahusisha kuuza, kununua au kukodisha nyumba, viwanja na majengo mengine. Watu wanaotafuta nyumba kama hii wanaweza kupata msaada kutoka kwa mawakala wa ardhi au kampuni za upangaji.

Nyumba ya kisasa enye ukuta wa mawe, madirisha makubwa na ua wa kijani mbele. Nyumba kama hii inaweza kunuliwa, kukodishwa au kuuzwa kupitia huduma za ununuzi na upangishaji nyumba. Huduma hizi husaidia watu kupata makaazi bora na salama.

Jengo la ghorofa nyingi, mfano wa mali isiyohamishika, inayoweza kuwa ya makazi au biashara. Huduma za upangaji zinahusisha, uuzaji, upagishaji na usimamizi wa majengo kama haya.

Bango la matangazo likiwa limetundikwa kwenye mti likitoa nambari ya simu kwa wapangaji watarajiwa. Hii ni njia ya kawaida ya matangazo ya huduma za upangaji nchini, hasa kwa nyumba au vyumba vya kupanga. Kama unatafuta nyumba ya kupanga au kuuza unaweza kutumia matangazo kama haya au kuwasiliana na mawaka la wapangaji.

Nyumba kubwa ya kisasa ambayo bado inakarabatiwa. Mfano wa mali isiyohamishika. Huduma za upangaji ni pamoja na kuuza, kununua, kupangisha, kusimamaia na kujenga nyumba au majengo kama hii. Wataalamu wa upangaji husaidia wateja kupata nyumba, ardhi au ofisi kulingana na mahitaji yao na bajeti.

Lango la nyumba lenye tangazo la nyumba ya kupangishwa likiwa na namba ya simu kwa mawasiliano. Hii ni mfano wa huduma za upangishaji na uuzaji wa nyumba ambapo wamiliki hutangaza mali zao ili kupata wapangaji au wanunuzi. Huduma za upangishaji zinahusisha uuzaji, upangishaji, usimamizi wa mali na ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi na majengo.

Jengo la ghorofa na la kisasa linalotumika kwa shughuli za upangaji kama vile ofisi, maduka na au makazi. Huduma za upangaji zinahusisha kununua, kuuza au kupangisha majengo na ardhi kwa wateja.

Nyumba ya kisasa yenye bustani kubwa mfano wa huduma wa upangaji kama uuzaji upangishaji au usimamizi wa nyumba za maakazi. Huduma za upangaji zinauzisha mchakato mzima kutoka jenzi hadi kuuzwa au kupangisha nyumba na ushauri wa uwekezaji.

Jengo refu la ghorofa ambalo linahusiana na huduma za upangaji. Huduma hizi ni pamoja na uuzaji na ununuzi wa ardhi, uendelezaji wa majengo, usimamizi wa mali na ushauri wa kisheria na kifedha kwenye sekta ya ardhi na majengo.

Jengo kubwa ambalo halijakamilika. Hii ni kuonyesha liko katika jiji kubwa. Linahusiana na huduma za upangaji. Huduma hizi ni pamoja na uuzaji na ununuzi wa ardhi, uendelezaji wa majengo, usimamizi wa mali na ushauri wa kisheria na kifedha kwenye sekta ya ardhi na majengo. Huduma hizi huwasaidia watu kupata kuuza na kusimamia nyumba na majengo kwa urahisi na usalama.

Jengo la ghorofa linaloendelea kujengwa likiwa ishara ya huduma za upangaji kama ujenzi, upangishaji au uzaji wa nyumba za makazi. Huduma za upangaji zinausisha kuuza, kunua, kupangisha na kusimamia majengo kama haya, pamoja na kutoa ushauri wa uwekezaji wa ardhi na nyumba.

Orodha ya vyumba kwenye jengo la biashara, ikionyesha jinsi majengo yanavyogawanywa kwa wapangaji tofauti. Huduma muhimu kwenye biashara ya wapangaji. Huduma za wapangaji zinahusisha kupangisha, kuuza au kusimamia majengo ya makazi, biashara na elimu na pia kusaidia wateja kupata nafasi zinazofaa kwa mahitaji yao.

Jengo la biashara ambalo linawezakua linatumika kwa huduma za upangaji kama vile kupangisha ofisi, maduka au makazi. Huduma za upangaji zinahusisha kununua, kuuza au kupangisha majengo na ardhi kwa wateja.

Jengo la ghorofa la kisasa ambalo lina uhusiano na huduma za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kununua au kuuza nyumba kupanga nyumba za kukodisha.

Jengo la horofa refu kuashiria hili ni jiji kubwa na jengo hii linahusiana na huduma za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kununua au kuuza nyumba, kupanga nyumba na kukodisha na kutoa ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi na majengo.

Jengo refu la kisasa likiwa kwenye hatua za ujenzi ishara ya huduma za upangaji kama ujenzi, uuzaji au upangishaji wa majengo makubwa. Huduma za upangaji zinahusisha kuuza, kununua, kupangisha, kusimamia majengo na ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi yao unyumba.

Jengo la ghorofa refu kuashiria hapa ni jiji kubwa. Linahusiana na huduma za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kunua au kuuza nyumba. Kupanga nyumba na kukodisha.

Ghorofa refu, kuashiria kuwa hili ni jiji kubwa. Linahusiana na huduma za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia kununua au kuuza nyumba, kupanga nyumba za kukodisha na kutoa ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi na majengo.

Bango linaloonyesha upangaji. Lina nambari ya simu ya mmiliki na maelezo zaidi ya upangaji huo. Upangaji ni uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kununua au kuuza nyumba, kupanga nyumba na kukodisha na kutoa ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi na majengo.

Shamba na jengo la ghorofa ambalo linahusiana na huduma za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kununua au kuuza nyumba, kupanga nyumba za kukodisha na kutoa ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi na majengo.

Shamba lililoachwa wazi na nyuma kuna majengo ya ghorofa ambayo yana uhusiano na shughuli za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kununua au kuuza nyumba, kupanga nyumba za kukodisha na kutoa ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi na majengo.

Jengo ambalo bado linajengwa na linalohusiana na huduma za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kununua au kuuza nyumba, kupanga nyumba na kukodisha.

Jengo la ghorofa kubwa linalowezakuwa linatumika kwa huduma za upangaji kama vile kupangisha ofisi, maduka au makazi. Huduma za upangaji zinahusisha kununua, kuuza au kupangisha majengo na ardhi kwa wateja.

Majengo mengi ya makazi yanayohusiana na huduma za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kununua au kuuza nyumba, kupanga nyumba za kukodisha na kutoa ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi na majengo.

Jengo la biashara lenye majina ya kampuni likiwa na ofisi au maduka yanayopangishwa. Huduma za upangaji zinahusisha kupangisha, kuuza au kununua nyumba, ofisi, maduka na ardhi. Dalili au kampuni za upangaji husaidia kutafuta wateja, kupanga mikataba na kuhakikisha mali inapatikana kwa urahisi.

Jengo la kisasa linalohusiana na huduma za upangaji kama vile uuzaji, ununuzi na usimamizi wa majengo. Huduma hizi zinajumuisha kusaidia watu kununua au kuuza nyumba, kupanga nyumba na kukodisha na kutoa ushauri wa uwekezaji kwenye ardhi na majengo.

Jengo kubwa na la kisasa kuashiria kua hapa ni jiji kubwa. Jengo hili hutumika kwa shughuli za upangaji kama vile kupangisha ofisi, maduka au makazi. Huduma za upangaji huuzisha kununua kuuza au kupangisha majengo na ardhi kwa wateja.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo linahusiana na huduma za upangaji. Huduma hizi ni pamoja na uuzaji na ununuaji wa ardhi, uendelezaji wa majengo, usimamizi wa mali na ushauri wa kisheria na kifedha kwenye sekta ya ardhi na majengo.

Nyumba mbili za ghorofa zilizozungukwa na ukuta. Katikati zake kuna kiwanja cha miti na maua. Mbele zake kuna uwanja pia uliojengwa kwa mawe.

Sehemu ya malipo katika duka la kisasa ambapo wateja wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa kwenye kaunta. Vituo hivi hutoa bidhaa za kila aina chakula ,mavazi, vifaa vya nyumbani, burundani na migahawa. Na hutoa huduma iliyorahisishwa na mazingira salama.

Majengo makubwa yenye maduka mengi tofauti chini ya paa moja yakiwa na huduma kama mikahawa , maduka ya nguo , vifaa vya elektroniki, sehemu za burudani, na maegesho salama, na mwisho maduka ya rejareja.

Jengo la duka la biashara lenye bango la Naivas, moja ya maduka makubwa ya rejareja nchini. Maduka ya biashara kama haya hutoa huduma nyingi kama vile maduka ya chakula, nguo, vifaa vya nyumbani, mikahawa na burudani zote chini ya paa moja. Ni sehemu nzuri kwa ununuzi wa bidhaa mbalimbali na pia kwa matembezi ya burudani.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja. Bidhaa kama unga na vyakula vingine vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu na kuna toroli la kununulia mbele. Duka la rejareja kama hizi hupanga bidhaa kwa mpangilio mzuri ili kurahisisha wateja kupata wanachotaka na mara nyingi bidhaa maarufu huwekwa kwenye rafu za katikati ili kuvutia macho ya wateja.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa ambapo kuna vyakula vya kuokwa kama mikate, keki na vitafunwa vingine vikiwa kwenye rafu za glasi. Watu wawili wamesimama wakichangua bidhaa wanazotaka kununua na mazingira yanaonekana safi na yenye mwanga wa kutosha.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, ambapo kuna matunda safi kama machungwa na matofaa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Vitu vingine vinaonekana ni bidhaa mbalimbali kwenye rafu na mabango ya matangazo juu, ambayo husaidia wateja kupata bidhaa wanazotaka kirahisi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na meza za kuuzia. Kuna taa za umeme zinazotumia nishati ya jua zikiwa zimepangwa kwa wingi pamoja na vyombo kama mitungi mikubwa ya plastiki na vifaa vya bustani. Inaonyesha jinsi duka kubwa zinavyouza bidhaa nyingi tofauti ikiwemo vifaa vya kisasa vya kutumia majumbani na bustanini.

Safu ndefu za bidhaa kwenye maduka makubwa. Bidhaa kama juisi na vinywaji vingine vikiwa vimepangwa vizuri rafu za upande wa kushoto. Kuna mteja mbele akiangalia bidhaa na kreti za vinywaji ikiwa chini karibu naye. Hii inaonyesha jinsi maduka makubwa yanavyotoa bidhaa nyingi na mbalimbali kwa wateja kuchagua kwa urahisi.

Sehemu ya kuuza samaki waliohifadhiwa kwenye barafu ndani ya duka kubwa la kisasa, ni mfano wa huduma ya maduka makubwa ya rejareja nchini, ambapo wateja hupata bidhaa safi na chakula bora kwa usalama. Maduka haya makubwa yamerahisisha upatikanaji wa bidhaa mbalimbali kwa usafi kwa bei zilizoeleweka mjini.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja kubwa yenye bidhaa nyingi, taa za kisasa na wateja wakifanya manunuzi kwa utulivu. Maduka ya rejareja hutoa urahisi wa kupata bidhaa nyingi sehemu moja na promosheni mbalimbali za kuwavutia wateja.

Duka kubwa la rejareja, lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu, na kuna boksi tupu, limetupwa katikati ya njia. Kuacha boksi barabarani kunaweza kumfanya mteja ajikwaa, au kuanguka, hivyo ni muhimu kuweka usafi, na mpangilio duka la bidhaa.

Mlango wa kuingia katika duka la rejareja nchini. Maduka ya rejareja ni maduka makubwa ya kisasa yanayopatikana maeneo tofauti na huvutia wateja wengi kwa vitu vingi tofauti kama chakula ,vifaa vya nyumbani ,vifaa vya elektroniki na vingine vingi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa ambapo kuna mashine za kufua nguo na vifaa vingine vya umeme vikiwa vimepangwa kwenye rafu na pia vikiwa vimeandikwa bei na chapa zake. Sakafu ni safi na pana na bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ili kurahisha wateja kuchagua wanachotaka. Hii inaonyesha mazingira safi na ya kisasa yenye ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ya reja reja ambapo bidhaa kama vya kula na vitu vingine vya matumizi ya kila siku zimepangwa kwenye friza na rafu. Duka la reja reja ni duka kubwa linalouza bidhaa mbali mbali chini ya paa moja na mteja na mteja hujichagulia bidhaa anazotaka kabla ya kulipia kwenye kaunta.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama sabuni, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Duka la rejareja hutoa bidhaa nyingi tofauti, bei za ushindani na ununuzi wa haraka na rahisi sehemu moja. Ni sehemu bora kupata mahitaji ya kila siku kama chakula, usafi na vifaa vya nyumbani.

Rafu, za bidhaa za vyakula na vinywaji kama juisi, maziwa na bidhaa zingine za kila siku. Kuna wateja wakitembea na kuchagua bidhaa wanazozihitaji. Duka la rejareja, hutoa bidhaa nyingi kwa wateja kwa urahisi na kwa mpangilio unaowezesha kununua kwa haraka na kwa raha.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na rejareja ambapo bidhaa kama vyakula na vitu vingine vya matumizi ya kula siku vimepangwa kwenye friza na rafu. Duka la rejareja ni duka kubwa linalouza bidhaa mbali mbali chini ya paa moja na mteja hujichagulia bidhaa anazo taka kabla ya kulipia kwenye kaunta.

Soko kubwa la kisasa ambapo bidhaa mbalimbali kama matunda, mboga, nafaka na bidhaa za maziwa zimepangwa vizuri kwenye sehemu tofauti. Duka la rejareja hurahisisha ununuzi wa bidhaa nyingi mahali pamoja, huku wateja wakipata huduma bora na mazingira safi. Bidhaa hupangwa kwa mpangilio unaovutia na kurahisha wateja kupata wanachohitaji kwa urahisi.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja likiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali kama sabuni vinyaji na bidhaa za nyumbani. Maduka ya rejareja hutoa bidhaa nyingi tafauti pei ya ushindani na ununuzi wa haraka na rahizi sehemu moja. Ni sehemu bora kupata mahitaji ya kila siku kama chakula , usafi na vifaa vya nyumbani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa iliyojaa bidhaa ya chakula kama mkate na nyama vikiwa vimewekwa na kupangwa vizuri kwenye rafu na sehemu maalum. Bidhaa hizi zimegawanywa kulingana na aina zao ili kurahisisha wateja kupata wanachotaka kwa haraka. Mazingira ni safi na mpangilio mzuri unaonyesha urahisi wa kununua kwenye duka kubwa.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja, watu wanachagua bidhaa kwenye rafu kama vyombo vya plastiki, na vifaa vya jikoni. Duka la rejareja hutoa bidhaa nyingi tofauti, mahali pamoja. ikirahisisha ununuzi, wa kila siku kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja ambapo kuna aina mbalimbali za jibini na vyakula vingine vilivyopangwa kwenye friji na kuna mabango ya matangazo juu. Hii inaonyesha jinsi duka za rejareja zinavyopanga bidhaa zao kwa urahisi wa wateja na kutoa chaguo nyingi za vyakula safi na vilivyoandaliwa.

Ndani ya duka ya rejareja ikiwa na bidhaa nyingi kwenye rafu na sehemu ya malipo mbele. Duka la rejareja ni maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali kama vyakula, vinywaji, vifaa vya nyumbani na vingine vingi kwa bei nafuu.

Duka la rejareja kubwa na maarufu nchini. Duka la rejareja kama hili hutoa bidhaa mbalimbali na kuuza kama chakula, vifaa vya nyumbani na nguo kwa bei nafuu.

Sehemu ya supamaketi ya kuingilia au kutokea. Kuna wateja ndani yao na mlinzi kwa mlango. Supamaketi ni duka kubwa la kujihudumia ambapo watu hununua bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji na vifaa vya nyumbani.

Duka la supamaketi ni duka ambalo linapeana huduma za kibinafsi kwa wateja ili waeze kuchukua vitu za nyumbani kama vile sabuni, vyakula na bidhaa tofautui.

Sehemu ya duka la rejareja ambapo kuna baiskeli za watoto na viti za plastiki vikiwa vimepangwa vizuri ndani ya duka. Duka za rejareja kama hizi nchini huuza bidhaa mbalimbali kama vyakula, vifaa vya nyumbani, baiskeli, viti na viti vingi chini ya paa moja.

Sehemu ya bidhaa ya mafuta ya kujipaka mwilini kwa duka la rejareja. Duka la rejareja ni duka kubwa ambapo watu hununua bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vipodozi, sabuni na vingine vingi kwa bei iliyowekwa. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ili wateja waweze kuchagua kwa urahisi.

Sehemu ya duka la reja reja ambapo bidhaa zimepangwa kwa rafu kwa mpangilio mzuri kwa urahisi wa wateja. Duka la reja reja ni duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji na bidhaa za kila siku kwa wateja kwa urahisi na kwa wingi.

Sehemu ya duka la rejareja ambapo kuna safu za baiskeli zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa. Duka la rejareja ni maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali kama chakula, vifaa vya nyumbani, nguo na hata baiskeli kwa wateja wengi kwa wakati mmoja.

Sehemu ya nje la duka ya rejareja ya Naivas. Moja ya maduka makubwa nchini Kenya. Duka la rejareja ni mahali ambapo watu hununua bidhaa mbali mbali kama chakula, vinywaji, vifaa vya nyumbani, na mengine mengi, kwa bei nafuu na huduma nzuri.

Matunda kama nanasi, tikiti maji na matunda mengine, yamepangwa vizuri kwa urahisi wa wateja. Duka kubwa la rejareja hukuwa na bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji na bidhaa za kila siku kwa wateja kwa urahisi na kwa wingi.

Sehemu ya ndani ya duka la rejereja, ikiwa na bidhaa kama friji, na vifaa vya umeme. Duka ya rejareja kama mjini huuza bidhaa nyingi tofauti kama vyakula, vifaa vya nyumbani, na vifaa vya kieletroniki, vyote chini ya paa moja.

Sehemu ya duka la rejareja ambapo vinywaji baridi na bidhaa nyingine zimepangwa kwenye rafu. Duka la rejareja ni duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji, sabuni na bidhaa za nyumbani na wateja huchagua wanachotaka kisha kulipa kwenye kaunta.

Sehemu ya vinywaji kwenye duka la rejareja. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwa urahisi kwa wateja. Duka la rejareja ni duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji na bidhaa za kila siku kwa wateja kwa urahisi na kwa wingi.

Ndizi, maembe, nasi, viazi, nyanya na bidhaa zingin inatuonyesha kuwa hii ni sehemu ya duka la rejareja ambapo bidhaa tofauti huuzwa kwa wateja. Duka la rejareja ni duka kubwa la kujihudumia ambapo watu hununua bidhaa mbalimbali kama vyakula, vinywaji na vifaa vya nyumbani.

Pipi au peremende, chokoleti, unga na bidhaa zingine, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwa urahisi kwa wateja. Supermarketi , ni maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji, na bidhaa za kila siku kwa wateja, kwa urahisi na kwa wingi.